Nembo ya chama cha siasa cha Jubilee kutoka Kenya. Nembo hiyo ina rangi nyekundu na nyeusi. Chini ya njiwa, kuna neno Jubilee limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe na chini yake kuna maneno mbele pamoja, yaliyoandikwa kwa herufi nyeupe pia.

Kundi la wanaume kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wakiwa wanafanya shughuli za uandishi. Mwanaume mmoja katikati anaonekana akijaza kitu kwenye daftari au fomu. Mwingine ameshikilia karatasi akionyesha kitu.

Kundi la watu wengi wao, wakiwa wamevalia sare za kazi zenhye rangi nyekundu na nyeusi. Wakionekana katika mazingira ya ofisi au kituo cha huduma kwa wateja. Mmoja wa wanaume, aliyevalia shati cheupe na tai nyekundu anonekana akiongea na wengine labda akitia mafunzo au maelezo.

Eneo la ujenzi ambapo mashine kubwa ya kuchimbua imesimama. Karibu na mashine hiyo kuna mapambo makubwa ya seruji yaliyopangwa chini. Nyuma ya eneo la ujenzi kuna majengo baadhi yakiwa yamejengwa. Mengine yanaonekana kama makaazi.

Ofisi ya kisasa yenye kaunta ya huduma kwa wateja. Mwanamke na mwanaume wameketi kwenye viti vya ofisi mbele ya computer wakifanya kasi kwenye kaunta nyuma yao kuna bango lenye lebo ya maandishi NCA Services

Jengo la posta ambapo kuna mteja akipata huduma kutoka kwa karani wa posta. Karani huyo ni mwanamke. Amevalia shati nyekundu na kijani. Akionekana akimuhudumia mteja kupitia kaunta yenye kioo. Mteja ambaye ni mwanaume. Amevalia suti. Akionekana akiongea na karani. Nyuma yake, kuna mwanamuke mwingine alievaa nguo nyeusi.

Mfereji mrefu iliyotengenezwa ardhini kwa ajili ya ujenzi kama vile mabomba ya maji ndani ya mfereji huo, kuna maji machafu yaliyokwama ikionyesha labda kuna mvua iliopita au shida ya mfumo ya maji taka. Nyuma ya mfereji kuna barabara au njia na baadhii ya watu wanaonekana wakitembea mbali.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevaa jezi za rangi ya njano na machungwa. Wakishangilia uwanjani baada ya michezo. Nyuma ya uwanja, kuna umati wa mashabiki waliokaa kwenye viti vya uwanja wa soka. Kwa ujumla inatoa hisia ya michezo wa soka na mazingira yake ya kawaida.

Kundi la mashabiki wa soka wakiwa uwanjani wakishangilia, wengi wao wamevaa jesi zenye rangi ya kijani na nyeupe zinazoashiria club ya soka ya Gormahia, mashabiki wamevalia nyuso za mifupa skeletons .

Timu ya mpira wa mguu. Wachezaji wamevalia jezi za rangi ya machungwa na nyeusi huku baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi. Wako kwa uwanja wa mpira wenye nyasi na wanaonekana kusherehekea au kujipanga kwa ajili ya mchezo.

Umati wa watu wengi wakiwa wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, wakiwa wameshika bendera za Kenya. Watu hawa wanaonekana wakiwa na furaha. Mandhari inaonyesha mkusanyiko watu labda katika sherehe za kitaifa.